Shamba kubwa la migomba ambapo migomba mingi iliyojaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi inasimama imara. Katikati ya shamba hili kuna mtu aliyevaa nguo nyekundu na kofia nyekundu akisimama mgongo ukiwa umeuelekea akitazama migomba hio mirefu iliyojaa matunda.

Mtu anayeuza vuingo mbalimbali kwenye soko lenye shughuli nyingi, anaonekana akichota viungo vyenye rangi angavu kutoka kwenye bakuli, huku bakuli zingine zikiwa zimejaa, pilipili, unga wa manjano na bidhaa zingine za dukani.

Miti mikubwa inayoonekana kama mibuyu iliyo kaa katika eneo lenye mchanga chini ya miti hiyo kuna viti na vitu vingine vilivyowekwa na kuna maandishi yaliyochorwa kwenye baadhi ya miti ikiwemo roho na makoma.

Nyama za kuchoma zinazofanana na bihari kebab zikiwa zimetayarishwa kwenye vijiti vya chuma na kupangwa kwenye sahani ya chuma. Nyama hizi zinaonekana zimepikwa na zina rangi ya kahawia iliyokolea zinazoonyesha alama za kuchomwa.

Soko la samaki, lenye shughuli nyingi. Ambapo kuna ndoo nyingi zilizojaa aina mbalimbali za samaki, na dagaa zikiwemo pweza na kamba. Zikionyesha wingi wa bidhaa za baharini zinazouzwa.

Ufukwe wenye mchanga mweupe uliojaa magugu ya baharini yaliyooshwa na maji huku nyuma kukiwa na majengo ya kifahari yenye paa za manyasi na miti mirefu ya minazi na miti mingine yenye majani mabichi yakionyesha mazingira ya pwani yenye utulivu.

Ya pwani yenye mchanga mweupe na mimea minene labda mikoko au vichaka vingine vya pwani vinavyokuwa karibu na maji. Miti ya minazi inaonekana nyuma ya upande wa kulia na sehemu ya paa la nyasi inaonekana upande wa kushoto ikipendeza uwepo wa makazi ya kivuli cha pwani.

Bustani yenye nyasi ya kijani kibichi ikiwa na mawe mawili makubwa yenye rangi ya udongo na meupe katikati. Kando ya mawe hayo kuna mmea ya agave, yenye majani marefu manene, na yenye ncha kali, ikiwa yamepandwa kwenye nyasi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wa chakula wamepanga bidhaa zao mezani zikiwemo kaimati, viazi vya karai na vitumbua. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika biashara huku baadhi yao wakitabasamu na kuonyesha furaha ikionyesha mazingira yenye urafiki na uchangamfu sokoni.

Chakula kinachopikwa kwenye choma kikiwa na nyama za mshikaki vipande vya kuku vilivyochomwa na mkate wa chapati uliowekewa karibu na moto. Pembeni kuna kikombe chenye kinywaji labda chai na mazingira yanayoonekana kua ya soko la chakula au eneo la kupika nje.

Madafu yaliyopangwa vizuri kwenye meza ya kuuzia barabarani huku muuzaji akionekana nyuma akiwa amesimama. Madafu haya yamekatwa sehemu ya juu yakiwa tayari ya kunywa na yanatoa taswira halisi ya madafu katika mazingira ya wazi.